Huku ni uwanjani tunaweza kuona mashabiki mbalimbali ambao wameweza kufurika katika uwanja huu. Baadhi yao wamevaa shati ambazo zimeandikwa Sport Pesa, huenda watu hawa wamekuja kuona mchezo iki chezwa.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali, miongoni mwao ni mwanamke ambaye amebeba mtoto, mwingine ambaye nimeweza kumtambua ni naibu wa rais wa nchi ya Kenya Kithure Kindiki.

Katika picha hii kuna watu ambao wamesimama, wanaonekana kwamba ni viongozi wa nchi ya Kenya. Miongoni mwa watu hawa kuna mtu anajulikana kama Martha Koome, yeye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya.

Hii ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuona watu mbali mbali. Miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Ofisi hii ni muhimu kwa vile inasaidia katika kutoa huduma zote za serikali.

Hii ni ofisi ya huduma ya serikali ya Kenya. Tunaweza kumuona askari ambaye amesimana nje ya ofisi hiyo, pamoja na watu ambao wametoka ndani yake. Ofisi hii ni muhimu kwa vile wakenya wanaweza kuenda ili kujipatia huduma mbali mbali za serikali.

Hapa ni uwanjani Kuna mashabiki mbalimbali ambao wanaonekana kwamba ni wa nchi wa kenya huenda watu wao wamekuja ili waweze kuitazama mchezo ukiendelea katika uwanja.

Hapa ni hafla ya kuapishwa rais. Kwenye picha tunaweza kuona watu wengi miongoni mwao ni pamoja na mke wake rais Rachel Ruto pamoja na rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Anaonekana kuinua Bibilia ishara kwamba anaapishwa ili aweze kuchukua uatamu wake ofisini.

Huku ni kotini na tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao wakiwa ni majaji. Aliyeketi katikati ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya, anayejulikana kama Martha Koome. Vilevile ninaweza kumuona jaji anayejulikana kwa jina Philomena Mwilu.

Hapa ni uwanjani, kuna mashabiki mbalimbali ambao wame hudhuria. Vile vile tunaweza kuona bendera ya nchi ya Kenya dhahiri kwamba timu moja inayocheza uwanjani ni ya nchi ya Kenya.

Hapa ni ofisi za serikali, ambapo ni sehemu ya idara ya uhamiaji, ambapo watu hupata huduma ya kutengenezewa paspoti. Tunaweza kumwona naibu rais wa nchi ya Kenya, Kithure Kindiki, anatoka ndani ya ofisi.

Kwenye picha tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni pamoja na Margaret Kenyatta na mtaafu rais Uhuru Kenyatta ambaye ameweza kuinua bibilia yake kuonyesha kwamba anataka kuingia katika ofisi ya kua rais.

Hii ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuona watu mbalimbali wanaofanya kazi katika ofisi hii. Sehemu hii ni muhimu kwa vile watu wanaweza kuenda kujipatia huduma mbali mbali za serikali.

Hapa ni ofisi ya serikali na ni kitengo cha idara ya uhamiaji, katika sehemu hii watu hujipatia pasipoti na hata kusaidiwa katika uhamiaji wao.

Huku ni uwanjani tunaweza kuona wachezaji wa timu mbili ikicheza katika uwanja mchezo wa soka. Vile vile tunaweza kuona watu ambao wamefurika katika uwanja huu. Ni dhahiri kwamba wamekuja kushabikia katika mchezo huu.

Katika picha hii tunaweza kuona watu wawili maarufu katika nchi ya kenya. Mmoja wao ni mwanasiasa ambaye ni mstaafu rais wa nchi ya nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta mwingine alikuwa ni jaji mkuu katika nchi ya kenya Kenneth Marende.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuona wanawake wachezaji ambao wanacheza katika sehemu hii . Wanacheza mchezo wa kikapu. Na kuna wale ambao wanawatazama.

Huku ni jalala. Tunaweza kuona takataka nyingi ambazo zimetupwa huku. Ni vizuri kunadhifisha mazingira yetu, ili tusiweze kupatwa na magonjwa ambayo yanaletwa na uchafu.

Hapa ni ofisi ya huduma nchini Kenya. Kuna watu wawili wanaonekana katika picha hii, mmoja akiwa anafanya kazi katika sehemu hii. Na mwingine ambaye huenda amekuja kuulizia maswali kuhusu huduma za serikali .

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbali mbali ambao ni dhahili kwamba wao ni mashabiki wa timu fulani ,baadhi yao wameweza kuvaa nguo ya rangi ya kijani kibichi.

Huku ni uwanjani. Tunaweza kuwaona watu wengi ambao wameketi na kuna yule ambaye amesimama na kubeba bendera ya nchi ya Kenya. Ni dhahiri kwamba yeye ni shabiki katika nchi ya Kenya na anashabikia wachezaji wa nchi hiyo.